Ndani ya duka kubwa la pembejeo za kilimo zimewekwa bidhaa mbalimbali ndani ya vifungashio tofautitofauti, ambazo zinauzwa kwa wateja wote hasa wanaojishughulisha na mimea au mazao ya biashara.

Kifungashio aina ya boksi ambacho ndani yake zipo dawa za minyoo kwa ajili ya ng'ombe, mbuzi au kondoo na maandishi yanayomuelekeza mfugaji namna bora ya kuwapatia ili aweze kupata matokeo yaliyo sahihi.

Kifungashio aina ya chupa ambacho kinahifadhiwa ndani ya boksi, kina dawa ambayo inatumika kutibu homa kali kwa wanyama wanaofungwa nyumbani kama vile, mbwa na paka.

Kifungashio ambacho ndani yake ipo dawa ya mifugo kama vile mbwa na paka, ambazo zinawasaidia kuwakinga na maambukizi ya magonjwa mbalimbali hasa majira ya joto.

Jengo ambalo lina urefu wa ghorofa moja, lina bango linaloelekeza chini yapo maduka ya pembejeo mbalimbali za kilimo ambazo wakulima wote wanaweza kuingia na kujipatia kila wanachikihitaji.

Wateja wamefika ndani ya duka la pembejeo za kilimo, ambao wameshauriwa na wauzaji kuvaa barakoa pia, ili kuweza kujikinga na harufu kali ya madawa yanayo zuia wadudu kwenye mimea, na hatimaye waweze kupata mazao mengi ya biashara.

Mkulima na mfugaji, ambaye anajishughulisha na kusindika mbolea ya samadi, iko tayari sasa kwa ajili ya wakulima wote, hasa wale wa mboga za majani, ambao wanashauriwa wasiitumie inayotoka dukani, ili kuua virutubisho vinavyopatikana.

Bidhaa nyingi za Zinauzwa kwenye duka la pembejeo, Huku zikiwa na maandishi yanayoelekeza namna ya kutumia, na hatimaye kupata matokeo mazuri na yale ambayo yanatarajiwa.

Mwanamke ambaye anauza mbegu za mazao tofauti tofauti amesimama ndani ya duka lake ambapo anamhudumia mteja aliyefika kutoka maeneo ya vijijini ili aweze kwenda kupanda kwenye shamba kubwa na biashara.

Kifungashio ambacho ni aina ya chupa kimetengenezwa na kusanifiwa na kuwekwa maandishi njee yakionesha ndani ipo dawa kwa ajili ya wanyama inawasaidia kuwatibu magonjwa mbalimbali ya kuambukiza, hivyo kuwaacha wakikuwa kwenye afya na ubora na kuongezeka uzito ambao unahitajika sokoni.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zimepangwa dukani zikiwa kwenye vifungashio tofautitofauti, vyenye maandishi yanayo muelekeza mkulima namna bora ya kutumia ili aweze kuyapata matokeo yaliyo sahihi.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo ,zimepangwa bidhaa nyingi kwenye vifungashio aina ya chupa. Ambazo nyingi ni dawa zinazotumiwa na wakulima katika kuua wadudu wengi ambao wanashambulua mimea kama vile nzige ambao lazima wapigwe sumu kali.

Kifungashio aina ya boksi, ambacho ndani yake zipo dawa za mifugo wa nyumbani kama vile mbwa na paka, ili kuhakikisha wanapatiwa na kuwa na afya bora na pasipo kushambuliwa na magonjwa.

Wafanyakazi wa kiwanda kidogo cha pembejo za kilimo, wakiwa wamevalia mavazi na barakoa zinazo wakinga na harufu kali, wakati wakiendela kuweka bidhaa kwenye vifungashio mbalimbali, na baadae kupelekwa dukani.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake vipo virutubisho na madini kwa ajili ya kuku wa kisasa. Ili kuwawezesha kukuwa kwa haraka na kupata ukubwa unaohitajika sokoni.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, kimewekwa virutubisho maalumu kwa ajili ya kuku wa nyama, ili kuwawezesha kukua kwa haraka, na hatimaye kuupata uzito ambao unaleta ushindani kwenye masoko makubwa.

Kifungashio aina ya boksi ambacho ndani yake iko dawa kwa ajili ya kuwakinga wanyama mbalimbali wanaofugwa na wadudu wanaoshambulia ngozi, na inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo na ufugaji.

Ndani ya ghala la pembejeo za kilimo ipo mbolea ambayo wakulima hutumia kustawishia mazao yao kama vile vitunguu maji, karoti au mahindi hili hatimaye waweze kupata mavuno mengi ya biashara na kujipatia faida ya kutosha.

Mwanamka ambaye anafanya kilimo kwa muda mrefu, amevuna mahindi aina ya lishe yenye rangi ya njano nzuri, akiyaanika ili baadaye yafikie kiwango cha kupelekwa mashineni kusagwa na kupatikana uji ambao ni maalumu kwa watoto.

Wakulima wako shambani wanaendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi mviringo, kwa kuvichimba toka kwenye ardhi na kupakia ndani ya ndoo na baadaye kwenda kuvipeleka sokoni.

Kijana wa kiume ambaye amejaa furaha tele, wakati ambao anafurahia mavuno ya mahindi mabichi, anayopeleka sokoni na kuwauzia wateja hasa wa rejareja wakina mama, wanayokwenda kuyachemsha na kutembeza mitaani.

Wanaume wakulima wa ndizi ambao wamewekeza nguvu zao na mali, kuhakikisha wanazitunza vizuri na sasa zimekuwa kubwa kupitiliza uzito, wanajaribu kuweka miti itakayolisaidia zisianguke kabla ya kukomaa.

Migomba mikubwa na mirefu yenye ndizi nyekundu ambazo asili yake inatoka nchini Uganda, tayari baadhi zimetoa zikiendelea kukomaa vizuri na hatimae ziwe tayari kuvunwa kwa ajili ya chakula.

Mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi zikiwa tayari zimetoka zinakaribia kukomaa, amezifunika kwa mifuko ya nailoni ili kuhakikisha wanyama wanaopita usiku wasiweze kula na kuziharibu zisifae kwenda sokoni.

Mwanaume anayejishughulisha na shughuli za kilimo hasa za zao la biashara aina ya Kahawa, anazichuma baadhi ambazo zimeiva ili kwenda kuzichakata kwa matumizi yake binafsi huku akizisubiri nyingine ziweze kuwa tayari na kupeleka kiwandani.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimepandwa zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabla yakuanza kuchanua kutoa maua na hatimaye mkulima kuzifunga kwenye miti ili matunda yake yasije yakaozeshwa na ardhi.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimepandwa kwenye shamba kubwa na tayari zimefungwa kwenye miti yake; mkulima akisubiria ziweze kuiva zote na kukomaa, azichume na kupeleka sokoni kuwauzia wateja wa jumla na hata wa rejareja.

Wakulima wa zao la viazi vitamu wamevichimba na kuvisafisha, na kuviweka kwenye matenga ya plastiki, ili kuvipeleka sokoni na kuwauzia wateja wa rejareja, hasa wanaokwenda kuvichemsha na kuuza mtaani.

Migomba mingi imepandwa shambani, ikiwa inamwagiliwa vizuri na kuwekewa mbolea ya kutosha, inakaribia kuchanua maua na hatimaye kuzaa ndizi ambazo zitauzwa kwenye masoko, hasa ya nje ya nchi.

Kijana wa kiume mchapakazi akiwa ameshika moja ya zao la biashara aina ya tango akifurahia baada ya kuweka uwekezaji mzuri wa fedha, na sasa anakaribia kuvuna kupeleka sokoni na kujipatia kipato kikubwa.

Wakulima wanaendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi mviringo, wamejaza kwenye mifuko na kuvishona vizuri; wakipakia sasa na kuelekea sokoni asa yale yaliyopo pembezoni mwa mji ili kujipatia faida zaidi.

Mwanamke ambaye ni mkulima wa muda mrefu wa zao la biashara aina ya kahawa, amezijaza ndani ya ghala akisubiria wakati sahihi wa kuzitoa na kuzipeleka kiwandani, ili kuzichakata na kujipatia faida.

Wakulima wawili wa zao la ndizi wamevalia mavazi ya kazi ya rangi ya kijani, huku mikononi mwao wamezishika silaha ambazo walikuwa wanazitumia kuzikata na kuzikusanya sehemu moja. Sasa wanasubiria gari ifike na kuelekea sokoni.

Wanawake wawili ambao wameamka alafajiri na mapema na kuwahi shambani ambapo tayari wamezinunua mboga za majani na safari inaanza mtaa mmoja mpaka mwingine, ili kuziuza na kujipatia kipato cha kujikimu wao na familia.

Mkulima, ambaye amejikita kwenye kilimo cha biashara, amewekeza nguvu kubwa pamoja na fedha, na hatimaye nyanya zimeota vizuri na kustawi, akisubiria ziweze kukomaa, kuiva, na kupeleka sokoni.

Mkulima ambaye amepanda miti ya parachichi kwa wingi na kuihudumia inavyotakiwa hatimaye amepata mavuno mengi, ameyachuma na kujaza kwenye vikapu vya plastiki tayari kwa safari ya kuelekea kiwandani ambapo zinachakatwa na kupatikana bidhaa mbalimbali.

Mwanaume mchapakazi shupavu na anaependa maswala ya kilimo amevuna pilipili kali toka shambani, amezijaza kwenye toroli na kuanza safari ya kuzipeleka nyumbani ili kuzifunga kwenye mifuko laini na kuanza kuzitembeza mtaani.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vinavunwa shambani vikiwa vikubwa na vimestawi vizuri, kutokana na vile ambavyo mkulima aliwekeza nguvu nyingi na fedha za kukunua mbolea.

Wakulima waliolima zao la biashara aina ya nyanya wamezivuna kwa wingi na kuzijaza kwenye maboksi, na sasa wanasubiri usafiri uweze kufika na kuanza safari kuelekea kiwandani ambapo wataziuza kwa jumla.

Viazi mviringo vinavunwa kwa wingi shambani, ambavyo hupelekwa sokoni na kuuziwa wateja, hasa wa rejareja, wanaokwenda kuvitumia kupika chakula aina ya chipsi mtaani na kuwauzia watu tofauti tofauti, hasa wanafunzi wa vyuoni.

Kijana ambae anajituma na anafanya kazi kwa bidii kwenye sekta ya kilimo anapita katikati ya shamba kubwa, ambalo amepanda kabichi ili kujua tatizo linatoka wapi mpaka nyingine zina kauka na kumsababishia hasara.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa shambani na udongo unarutba ya kutosha, ambao umefanya zimetoka kubwa, nzuri na zinazovutia baadhi zimeiva na nyingine bado zina rangi yake ya kijani.

Mwanaume mchapaka kazi ambae amejikita kwenye sekta ya kilimo, anafurahia majira ya mavuno baada ya kujitoa kwa hali na mali, na sasa anaelekea sokoni ili kujipatia faida anayo stahili anayostahili kutoka kwenye zao la tikiti maji.

Shamba kubwa ambalo lenye udongo wenye rutuba iliyofanya mapapai yaliyopandwa kutoa mazao mengi, sasa mkulima anasubiri yaweze kukomaa kuiva na kuyachuma kuyapeleka sokoni.

Familia moja ambayo inajishughulisha na kilimo cha biashara cha kahawa wamezivuna kwa wingi kutoka kwenye shamba ambalo wamerithishwa na mababu zao, na sasa wanachambua ili kutoa yale makapi na baadae kuzichakata kwa njia ya kienyeji.

Zao la biashara aina ya nyanya ambalo linalimwa kwa wingi mikoaa iliyopo mbali na mjini na sasa zinavunwa kutoka shambani ili kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko makubwa ya nje ya mji, ambapo biashara inafanyika kwa wingi.

Mwanamke mpambanaji, ambaye amejikita kwenye kilimo cha biashara, ana furaha tele baada ya kuvuna mananasi mengi na kuyapakia kwenye gari, na sasa anaanza safari ya kuelekea nje ya nchi na kwenda kuwauzia wateja wa viwandani.

Zao la biashara aina ya kibichi zimelimwa kwa wingi shambani, zikikaribia kuvunwa kupelekwa sokoni ambazo hutumika haswa na wajasiriamali wadogowadogo wanaopika chakula aina ya chipsi mitaani.

Zao la nyanya limevunwa kwa wingi shambani, zimewekwa kwenye maboksi tayari kusafirishwa kupelekwa kiwandani, ambapo zitaandaliwa vizuri na kuchakatwa, baadaye kusindikwa na kupatikana bidhaa nyingine mbalimbali.

Mwanaume mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha papai, ambazo baada ya kuzivuna kusafirisha na kupeleka masoko yaliyoko mjini, ambapo anauza na kujipatia faida kubwa na kuweza kujikimu na maisha yake na familia.

Mwanaume ambae anafanya biashara ya mapapai amepanda ambayo ni mbegu ndefu, iliyoenda juu sana kiasi kwamba matunda yaliyotoka anaweza asiweze kuyafikia hivyo kuhitaji msaada wakati wa kuyachuma na kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya karoti zinaendelea kuvunwa shambani, ambapo zitapakiwa kwenye matenga na kusafirishwa kupelekwa masoko ya nje ya nchi ambapo wakulima hujizolea faida kubwa na kurejea tena kuanza na kulima.

Wakulima ambao wanafanya shughuli zao kijijini wameketi kupumzika baada ya shughuli nzito ya kuvuna viazi vitamu, na kuvisafisha sasa wanasubiria muda waweze kuvipanga kwenye vikapu na safari ya kuelekea sokoni ianze.

Wanawake wawili wachapakazi na wanaojituma kwenye sekta ya kilimo, wakizichuma kahawa ambazo zimeanza kuiva ili kwenda kuzichakata kwa namna ya kienyeji, na kutumia kwenye familia na majirani ambao wamewazunguka.

Vijana wakulima wakiwa wamejaa furaha tele majira ambayo wanavuna mahindi yakiwa mabichi, ili kuenda kuyauza kwa wateja mbalimbali hasa wale wanao kwenda kuyachoma kando ya barabara.

Mkulima anavuna zao la biashara, aina ya nyanya, ambazo ameziwai kabla hazijaiva vizuri kwa sababu ya safari ndefu ya kuzisafirisha kuzipeleka nje ya nchi, ambapo masoko ni mazuri zaidi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya karoti, wamezivuna na kuzisafisha vizuri na sasa wamezipanga kwenye gunia na kushona, ili kuelekea sokoni kuwauzia wateja wa jumla na rejareja wanaokwenda kuzitembeza mtaani.

Wafanyabishara kutoka mijini wamefika shambani ili kuweza kununua parachichi ambazo tayari zimevunwa na kujazwa kwenye matenga, ili kuweza kuzisafirisha kupeleka masoko makubwa na kujipatia faida nzuri.

Kando ya barabara ya vumbi, zinavunwa nyanya nyingi na kuwekwa kwenye maboksi ya plastiki ili kuanza safari ya kuzipeleka kwenye masoko yaliyopo mijini ambapo zinauzwa kwa wateja wa jumla na mkulima kujipatia faida ya kutosha.

Mwanaume ambaye anajishuhulisha na kilimo cha parachichi maeneo ya vijijini, amesimama kando ya mti ambao umezaa matunda machache huku yakiwa bado ni machanga; hayajakomaa akiyasubiria yafikie majira ya mavuno.

Kijana wa kiume mchapakazi akiwa na furaha tele ndani ya shamba ambalo amelima miti ya papai, yamezaa kwa wingi na sasa anasubiria ya ive na kuchuma kupeleka sokoni.

Wakulima ambao walivuna mahindi yakiwa mabichi na kuyaweka ghalani, sasa yamekauka na wanayamenya maganda yake ili hatimaye wayapeleke mashine kuyasaga na kupata unga watakaotumia kwenye familia na kuwauzia watu mtaani.

Zao la biashara aina ya kahawa zikiwa zimezaa kwa wingi na zimeanza kuiva huku baadhi zikiwa zimebaki kijani, mkulima anzisubiria zote ziweze kuwa tayari kuzichuma na kupeleka viwandani kuchakata.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho zimevunwa kwa wingi na kujazwa kwenye vikapu, kwa ajili ya kuwauzia wale kinamama wote wanaokwenda kuzitembeza mitaani au kuweka kwenye vibanda vyao vidogovidogo kando ya barabara.

Zao la biashara aina ya mihogo, imevunwa kwa wingi shambani ili kupelekwa sokoni na kutumika hasa na waumini wa dini ya Kiislamu, kwenye mwezi mtukufu, ambayo huitumia kwa chakula cha jioni.

Mkulima ambaye anawajali na kuwapenda wateja wake amewasaidia kuzisafisha karoti vizuri na kuzikusanya sehemu moja ili wanapofika kuja kuzinunulia shambani wazikute zipo tayari na kuelekea sokoni moja kwa moja.

Wanawake wawili ambao wanajishughulisha na shughuli za kilimo vijijini wamechuma baadhi ya maembe kwenye mti waliopanda, ili kwenda kuyatumia wao na familia na kuona kama yamekomaa, ili baadaye waje kuvuna na kuyapeleka sokoni.

Mwanaume kijana ambaye anajishughulisha na kilimo cha biashara cha vitunguu maji anavikagua ili kuona kama majani yake yameshambuliwa na wadudu na baadae kupiga sumu, ya kuwaua.

Mananasi mengi yamepandwa shambani yakikaribia kukomaa vizuri, ili mkulima aweze kuyavuna na kupeleka kiwandani. Ambapo yanachakatwa vizuri na kupatikana juisi inayoleta ushindani mkubwa sokoni.

Mwanaume ambaye amelima zao la biashara aina ya nyanya amebeba tenga la kijani lililotengenezwa kwa malighafi za plastiki, anaendelea kuzichuma nyanya ili mteja anayekuja kumtembelea shambani azikute tayari na kuzibeba kupeleka masoko ya mbali na kijijini hapo.

Kijana wa kiume mchapakazi amesimama na kuziegemea kabichi, ambazo tayari amezivuna na kuzikusanya kando ya barabara wakati anasubiria usafiri kuweza kuzipeleka sokoni na hatimaye kujipatia faida.

Shamba ambalo limepandwa mazao mawili ya tikitimaji na mahindi vyote vimestawi vizuri kutokana na mbolea iliyowekwa na umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba.

Vitalu vingi vimepandwa kwa kutumia mfumo ya kisasa, mistari iliyonyooka inayovifanya viweze kuota na kumea vizuri bila kubanana na hatimaye zipatikane miche zilizo bora zaidi kwa ajili ya afya.

Shamba kubwa ambalo udongo wake umejaa utajiri wa rutuba nyingi ya kutosha, zimepandwa mboga za majani aina ya chainizi, zikiwa katika hatua za mwanzoni kabisa. Huku mkulima akiendelea kumwagilia na kuweka mbolea ili aweze kujipatia faida wakati wa mavuno.

Viriba vidogovidogo vingi vyenye rangi nyeusi vimapangwa kando ya ukuta, na ndani yake zimesiwa mbegu za mimea tofauti tofauti zikikaribia kuanza kuota na hatimae kutunzwa vizuri ile miche iwe bora kwa ajili ya mazao mengi ya biashara.

Miche ya nyanya tayari imemea na kukua vizuri na sasa imekomaa, iko tayari kuuziwa wakulima wanaolima vilimo vya biashara ili kwenda kuzipanda na hatimaye kujipatia faida kubwa.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha bustani ndogondogo za nyumbani, tayari amevuna baadhi ya mazao yake, kama vile: karoti, pilipili hoho, vitunguu maji, matango, ameweka juu ya toroli ili kuwauzia majirani zake waliomzunguka na kujapatia fedha za kujikimu na maisha.

Mwanaume ambaye amepanda zao la biashara aina ya nyanya, na kutokana na upungufu wa mbolea hazikutoa matunda makubwa wala ya kutosha. Hivyo kumsababishia hasara kubwa ya gharama alizozitumia.

Mkulima amepiga matuta makubwamakubwa, ambayo ndani yake amemwagilia maji mengi ya kutosha, ili kuhakikisha mbegu ambazo amezipanda zinapata unyevuunyevu wa kutosha na kuweza kuota zikiwa bora na miche inayokubalika kwa wateja.

Miti mingi ya papai imepandwa shambani tayari imezaa matunda mengi ambayo yanakaribia kukomaa na kuanza kuiva, ili mkulima aweze kuwauzia wateja mbalimbali hasa wa rejareja wanaopenda kukata kwa vipande na kuuza barabarani.

Shamba kubwa limepigwa matuta na baadae kuwekwa mabomba ya maji ambayo yanamwagilia kwa wingi, ili kuhakikisha mbegu ambazo zimesiwa zinapata unyevu unyevu wa kutosha na baadae kutoa miche iliyo bora.

Mkulima amepanda zao na papai shambani mbegu ambayo ni fupi inayozaa kwa wingi, yakiwa yanaendelea kukomaa ili baadae yakiiva aweze kuyachuma na kupeleka sokoni kwa wateja wote wa nyumbani na hata kwenye migahawa.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha kisasa hasa kwa bustani ndogondogo, amepanda mimea ya aina tofautitofauti akisubiri mboga za majani, zikomae kuzichuma na kuzitumia kwenye familia yake na majirani waliomzunguka.

Mkulima ambaye shughuli zake ni kilimo cha biashara shamba kubwa, amepanda mazao mengi yaliyojaa kwenye matuta tayari ametandika mabomba ya maji ili kuhakikisha yanapata unyevunyevu wa kutosha na kuvuna mavuno mengi.

Wakulima ambao wanafanya shughuli zao kando ya mji, wanaotumia jembe la mkono kusawazisha maeneo ambayo Yana maji mengi na mashine aina ya trekta haiwezi kufika na kuweza kuwasaidia.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo zimepandwa kwenye viliba vya viroba zimemea na kustawi vizuri kutokana na udongo uliochanganywa na samadi, inayotokana na ng'ombe au mbuzi na kondoo pia.

Kijana wa kiume ambaye anajishughulisha na kilimo, anaishi maeneo ya milimani, ambapo shamba lake limemea mboga aina ya fijiri, akizikagua kwa umakini ili kuona kama kuna wadudu wote wanaozishambulia, aweze kuzipiga sumu.

Maboksi ambayo yamejaa nyanya zilizochumwa shambani zikiandaliwa ili kupelekwa kiwandani kuchakatwa, na hatimaye zipatikane bidhaa mbalimbali zitakazo leta ushindani kwenye masoko ya kimataifa.

Wakulima waliolima zao la biashara aina ya karoti, wamezivuna na kuzijaza kwenye matenga ya plastiki. Tayari kupeleka sokoni na kuwauzia wateja mbalimbali, hasa wale wa jumla ambao wanazisafirisha mpaka nje ya nchi.

Mkulima anayejishughulisha na vitalu amekipanda vingi vya mimea tofauti tofauti ambayo imestawi vizuri akisubiria iweze kuwa miche bora na baadaye kuiuza kwa watu mbalimbali mpaka wa nje ya nchi.

Mkulima ambaye amebadilisha na kuanza kufanya kilimo cha kisasa, kinachotumia maji peke yake bila udongo, amepanda vitalu vyenye mimea tofautitofauti na inamea na kustawi vizuri.

Mmoja wa mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, kwa ajili ya kusawazisha mashimo mengi yaliyoachwa na trekta, inaendelea kufanya kazi hiyo ili kuwapatia wakulima fursa ya kusia mbegu na kupata miche ya kuhamishia kwenye mashamba makubwa.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ili kuwarahisishia wakulima kazi nyingi za mkono, inaendelea kukata makajini mengi kwenye shamba na hatimae watu waweze kusia mbegu na kuendelea na mipango yao.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta limefika na kuegeshwa kwenye shamba, ambalo pia lina majani ili kuanza kulima na kuliandaa wakulima waweze kusia mbegu zao, na kujipatia kipato kikubwa kutokana na mavuno mengi.

Shamba ambalo limejaa majani mengi, katikati ipo mashine ya kilimo cha kisasa aina ya trekta ikiendelea kulima na kuhakikisha lote linaisha, na wakulima wanaendelea na mipango yao ya kilimo cha biashara.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ipo katikati ya shamba kubwa ambalo limejaa nyasi, zilizotokana na mvua zilizonyesha kwa wingi, tayari kwa kuzikata na baadae kuzichoma, ili liweze kulimwa na wakulima kuendelea na mipango mingine.

Mwanaume ambaye ni mbobezi wa kilimo cha kisasa ameshika mashine akiendelea kuyafukia mashimo shambani ili aweze kutengeneza kitalu kizuri, kukimwagilia na kuzisia mbegu.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ipo katikati ya shamba ambalo tayari miche yake, imekua mikubwa ili kuchimba mifereji ya kuingiza mabomba na kuweza kutumia umwagiliaji wa mfumo mpya.

Mkulima ambaye amebobea kwenye kilimo cha kisasa anayetumia moja ya mashine, ili kuchimba mashimo mazuri na baadaye kuweza kuendelea na mipango yake ambayo inamuwezesha kuvuna mazao mengi ya biashara.

Mashine ambazo zinatumika kwenye kilimo Cha kisasa, mkulima amezitumia kupanda mimea tofautitofauti ambayo imestawi vizuri, akiendelea kuiwekea mbolea ili hatimae aweze kupata faida anayoitegemea.

Moja ya mashine ambazo zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, uchimba mashimo na kutengeneza matuta ikiendelea kufanya kazi hiyo, ili baadaye wakulima waweze kuzisia mbegu zao.

Wanaume wawili ambao wanajishughulisha na shughuli ya kulima mashamba kwa muda mrefu wamejipumzisha kando ya trekta waliloliegesha, ili kuweza kupata chakula cha mchana na badae kuendelea na shughuli yao.

Moja ya mashine ya kisasa ambayo inatumika kwenye kilimo na kuwa rahisishia wakulima kufanya kazi nyingi na kwa muda mrefu, ikisawazisha sehemu ya kitalu ili waweze kusia mbegu.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ikiwa shambani inaendeshwa na mwanaume, ambaye amevalia viatu maalumu vinavyomwezesha kujikinga na wadudu mbalimbali waliopo kwenye ardhi.

Mwanaume ambaye anajishughulisha na biashara ya kulima mashamba ya watu, anaendelea na kazi yake ambayo ameifanya kwa miaka mingi ili aweze kujipatia kipato cha kujikimu kimaisha.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, lipo shambani inaendelea kulima kuhakikisha inakuwa tayari ili wakulima waweze kusia mbegu na baadaye kupata miche mizuri, itakayowawezesha kuvuna mazao mengi ya biashara.

Moja ya mashine ambayo kwa kawaida inatumika kwenye kilimo cha kisasa, imewekwa juu ya uwanja ambao umejaa nyasi nyingi ili kuweza kuzikata na hatimae watoto wapate mahali pazuri pa kucheza bila kuumia wala kupata madhara yeyote.

Mwanaume ambae ni mbobezi na anauzoefu wakutosha yupo juu ya moja ya mashine aina ya trekta, anaendelea kulima na kuliweka sawa shamba. Ili wakulima wapate fursa ya kusia na baadae kupata miche ya kutosha.

Moja ya mashine ambayo inatumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta imefika shambani, imeweka meno yake chini tayari kuanza kulima na hatimaye kuwapatia wakulima fursa ya kuendelea kutia mbegu.

Katikati ya shamba kubwa, ambalo limejaa majani tele, moja ya mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo, inapita na kuyakata, na baadae wakulima huyakusanya kwenda kuyachoma na kusiha mbegu zao.

Katikati ya shmba kubwa imesimama moja ya mashine yenye rangi ya kijani ili kuweza kuisafisha na kukata majani yote, ambayo yamesababishwa na mvua nyingi zilizotoka kunyesha.

Mboga za majani zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa, zimeota vizuri na kustawi kutokana na vile ambavyo mkulima ameziangalia kwa umakini na sasa zinakaribia kukomaa.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo hasa cha kisasa, ikiwa kwenye shamba lililojaa majani mengi ikiendelea kuyakata na baadae wakulima watayakusanya na kuyachoma ili kuliacha shamba likiwa safi kwaajili ya kupandwa.

Katikati ya shamba ambalo limelimwa tayari kwa kutumia trekta, moja ya mashine nyingine inapita ili kuweza kusawazisha na kufukia mashimo na baadae wakulima kuendelea na shughuli za kusia na kupanda miche.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, aina ya trekta imeinginza meno yake ndani ya ardhi, ili kuendelea kulima na kuliandaa shamba ambalo wakulima wanapanda mazao mengi ya biashara.

Mkulima amepanda mboga za majani aina ya spinachi kwa kutumia mashine za kisasa na zimemea na kustawi vizuri, zikiwa kwenye hatua za mwishoni kukaribia kukomaa kuchumwa na kwenda kuuziwa wateja mbalimbali hasa warejereja.

Bwawa dogo la nyumbani lililochimbwa na kujengewa kwa kutumia simenti limewekwa maji ambayo hayajajaa mpaka juu, na samaki wa kufugwa wamewekwa ndani yake huku wakiendelea kulishwa na kupatiwa virutubisho mbalimbali ili wakue vizuri.

Samaki wanaofugwa wakiwa na rangi yao nzuri (nyeupe, pinki, pamoja na nyeusi), wakiogelea kwenye maji mengi yaliyowekewa dawa inayowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali, hivyo kuwa katika afya bora.

Samaki wanaofugwa nyumbani wakiwa na rangi nzuri na zakupendeza wanaendelea kuogelea huku wanakula chakula na virutubisho mbalimbali walivyowekewa ili kuhakikisha wanakua katika ubora mzuri.

Samaki ambao wanafugwa nyumbani wenye muonekano mzuri na rangi tofautitofauti za kuvutia, wanaendelea kuogolea na kula virutubisho vilivyowekwa ndani ya maji ili kuhakikisha hawapati magonjwa mbalimbali.

Samaki wanaofugwa nyumbani wakiwa na rangi yao nzuri ya kupendeza wanaendelea kuogelea huku wakila virutubisho tofauti tofauti vilivyo wekwa ili kuhakikisha wanakua vizuri na mvuto ambao kila mtu atakapo watazama atawapenda.

Bwawa lililotengenezwa kwa ajili ya ufugaji samaki mbalimbali, tayari maji yamejazwa na kuwekwa ndani yake, wakiendelea kulishwa chakula ili baadaye wakue na kufikia ukubwa, ambao unafaa kutumika kwa chakula cha familia.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni yakiwemo maharage ya kijivu yanayopendwa sana mtaani yanayopikwa vizuri, Kuwekwa nazi na badae kuliwa na ubwabwa.

Nafaka aina ya mahindi lishe yamevunwa kwa wingi shambani, tayari kwa kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko hasa ya nje ya nchi, ambapo uhitaji wake ni makubwa ukilinganisha na watu ambao wanahitaji kuyasaga na kutumia kwa chakula cha nyumbani.

Wakulima ambao wanajishughulisha na kazi za upandaji wa vitalu vya mimea tofautitofauti, wametembelewa na mtaalamu wa kilimo ili kuendelea kuwapatia mafunzo na kuwapa maarifa ya kutosha, ili wafanye kazi yao kwa ufanisi.

Katikati ya msitu umepita mfereji uliyojaa maji machafu yanayotiririka kwa kasi, yanayosababishwa na mvua kubwa zinazonyesha maeneo ya milimani na yanaelekea mabondeni kwa wakulima wanaoyatumia kumwgilia.

Njia nyembamba ya uchochoro imepita katikati ya msitu mkubwa, ambao umezingirwa na miti mingi na majani, ikiwa ni hatari kwa watoto kupita wakiwa wenyewe au wengine wote wanaosafiri nyakati za usiku kukiwa na giza nene.

Mtaalamu wa misitu amewatembelea wakulima ambak wanajishughulisha na kupanda mimea tofautitofauti na kuuza miche yake hasa kwa watu wanaopanda miti mikubwa anaikagua na kuandika mapungufu mbalimbali ili waweze kuyarekebisha.

Mwanaume mchapakazi na mtanashati ambaye anajishughulisha na masuala ya misitu, akiendelea kupanda miche ya miti ambayo ameinunua kwa wakulima ambao pia ni shughuli yao kusia vitalu mbalimbali.

Eneo ambalo limetengwa rasmi kwa ajili ya vitalu, lipo pembezoni mwa mji ambapo wakulima huenda na kununua miche tofautitofauti na kuihamishia kwenye mashamba yao makubwa haswa yale ya mimea ya biashara.

Kutokana na upungufu wa mvua nyingi mto umekauka unaopita katikati ya msitu mkubwa, hivyo kusababisha uoto wa asili kuwepo kwenye hatari ya kupotea kutokana na kukosa unyevu unyevu na maji ya kutosha.

Eneo ambalo kwa asili linatwamisha maji ambayo hayakauki, lipo katikati ya msitu uliojaa miti na majani mengi, kijani kibichi kinafanya mazingira yawe na muonekano unaovutia.

Mfereji wa maji yanayotiririka umepita katikati ya msitu wenye miti michache na daraja la watembea kwa miguu, likiwa limepita na lenyewe kwa ajili ya wale wote wanaovuka na kwenda upande wa pili ili kujipatia mahitaji mbalimbali yasiyopatikana ng'ambo.

Mwanamke ambaye anapenda kupanda maua nyumbani kwake na miti midogomidogo, amefika kwenye kitalu ambacho kinamilikiwa na mwanaume ambaye ni mzee, ili kujipatia mimea tofautitofauti na kwenda kupendezesha mazingira ya nyumbani kwake.

Mwanaume mkulima anaefanya shughuli zake kijijini, akiendelea kumwagilia kwakutumia mfumo wa mkono, ili kuhakikisha mimea aliyoipanda inastawi vizuri, na kupata matokeo ambayo anayatarajia.

Mwanaume mzee amechuchumaa, kando ya kitalu alichopanda miti ya aina tofautitofauti, kazi ambayo ameifanya Kwa umaarufu na kijizolea umarufu wa kutosha, ambapo pia amepata uzoefu wa kutosha.

Mfereji unaopitisha maji yanayo tiririka kwa kasi, yanapita na kuelekea eneo la bondeni ambako wakulima huyatumia katika kuzalishia mazao yao na hatimae kujipatia faida.

Mwanamke anayejishughulisha na mambo ya msitu amechuchumaa huku akiupanda mti alioununua kwa wapanda vitalu na baadae kuwekea mbolea ili uweze kustawi na kukua kwa haraka.

Wakulima ambao wanaojishughulisha kupanda vitalu mbalimbali vya miti, wakiendelea kuvimwagilia, kuhakikisha miche inakuwa mikubwa na yenye ubora mzuri ili watu wanapokuja na kutembelea kuikagua waweze kuipenda na kununua.

Mboga za majani aina ya spinach zimepandwa kwenye mabomba kwa kutumia mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo, ila maji pekee yake na zipo kwenye hatua ya kati kabla ya kukomaa na kuvunwa.

Kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo kisichotumia udongo, mkulima wa bustani ndogondogo amepanda mboga za majani aina ya chainizi, zikikaribia kukomaa ili aweze kuzichuma kwa matumizi yake na familia.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwenye shamba kubwa ambalo linatumika na mazao ya biashara, zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa za kuanza kuchanua na hatimaye zikikomaa zinavunwa na kupelekwa kiwandani.

Mimea mbalimbali kama vile mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa, zimestawi vizuri na zinakaribia kukomaa ili kuweza kuchumwa kwa matumizi ya familia na hata kwenye migahawa.

Mboga za majani ina ya chainizi zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, zimestawi vizuri zikiwa kwenye hatua ya kati kabla ya kuendelea na kukomaa, kuvunwa kwa mtumizi ya familia.

Mbegu za mimea mbalimbali zimepandwa, kwa kutumia mfumo wa kisasa ya usio tumia udongo ila maji pekee yake zimeota na kustawi, mkulima akisubiria ziweze kukomaa na kuhamishia kwenye mashamba makubwa.

Mboga za majani aina ya maboga pamoja na giligilani, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotumia maji peke yake bile udongo, na zote zimekomaa tayari kwa matumizi ya nyumbani na familia.

Mkulima ambae anajishughulisha na kilimo cha bustani ndogondogo, amepanda mboga za majani kwenye viriba vikubwa, akitumia kilimo cha kisasa kisicho tumia udongo zimestawi vizuri akisubiria ziweze kukomaa na kuvunwa.

Mkulima ambae anajishughulisha na mboga za majani kwa ajili ya familia yake, amezipanda kwa kutumia mfumo wa kisasa, unaotumia maji peke yake, zimestawi vizuri, na zinakaribia kukomaa aweze kuzichuma.

Mboga za majani aina ya chainizi zimelimwa kwa mfumo wa kisasa unaotumia maji pekeyake zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa zenye majani matatu, mkulima anasubiria zikomae kuzivuna na kuzipeleka sokoni.

Mwanadada ambaye ni mchapakazi na anapenda maua, akiendelea kuyazungusha kwenye nyumba anayoishi, ili kuhakikisha yanatambaa vizuri na kuleta mwonekano unaovutia na mazingira yenye madhari nzuri.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwenye mabomba ambayo yanatumia mfumo wa kisasa wa kilimo, kisichotumia udongo na zimeota vizuri zikiwa kwenye hatua ya kati kabla ya kukomaa na kuvunwa.

Mabomba ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa, ambacho kinatumia maji peke yake bila udongo. Mimea imepandwa na kuendelea kustawi vizuri, ili hatimaye ifikie kiwango ambacho mkulima atajiridhisha na kuweza kuvuna.

Mwanaume ambaye anaipenda familia yake hivyo anapanda bustani ndogondogo za mboga, na ametumia mfumo wa kisasa unaotumia maji peke yake bila udongo na ameshazichuma kwa ukadhaa, sasa anaendelea kuzipalilia ili yeye na nyumba yake waendelee kufaidi.

Mboga za majani aina ya chainizi ambazo mkulima amezipanda kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, zimemea na kustawi vizuri zikikaribia kukomaa aweze kuzichuma kwa matumizi yake na familia.

Mboga za majani zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotegemea maji peke yake bila udongo, na zimestawi vizuri zikikaribia kukomaa ili mkulima aweze kuzichuma na kuzitumia kwake yeye na familia.

Mwanaume ambae ni mbobezi wa kupanda na kusia vitalu, akiwa ameshika moja wapo ya mimea alioipanda wakati ambao anajiandaa kwenda kuuza kwa watu mbalimbali hasa wale wanaotunza misitu.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha bustani ndogondogo, amepanda mboga za majani kwa kutumia mfumo wa kisasa wa maji peke yake bila udongo zimestawi vizuri na zinakaribia kukomaa ili aweze kuzichuma kwa matumizi yake binafsi

Mkulima anayejishughulisha na kupanda mimea mbalimbali, hasa miti na maua, amepanda kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, yamemea vizuri na yamechipuka anakaribia kuweza kuuza kwa wateja mbalimbali.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa, unaotumia maji peke yake. Zimestawi vizuri zikikaribia kukomaa, ili mkulima huyu wa bustani ndogondogo, aweze kuzitumia kwa ajili ya chakula chake na familia.

Mboga za majani ambazo zinasifika kuwa na virutubisho vingi na vitamini mbalimbali, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa zaidi unaotumia maji peke yake na zinaendelea kustawi vizuri.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo ila maji peke yake, mkulima amepanda mimea tofautitofauti ikiwa ni pamoja na mboga za majani zinazokaribia kukomaa na baadae kuzichuma kwa matumizi yake na familia.

Mkulima ambaye ana maarifa ya kutosha ya kilimo cha zamani na cha kisasa. ametumia mfumo wa kisasa unaotumia maji pekee yake bila udongo, mimea aliyoipanda imeota vizuri na kustawi.

Shamba kubwa limepandwa mboga za majani aina ya kabichi, zikiwa katika hatua ya mwanzoni kabisa kabla ya kutoa majani. Huku mkulima akijatahidi kuzitunza kwa kumwagilia na kuweka mbolea ya kutosha na hatimae aweze kupata mavuno mengi.

Wanaume wawili ambao ni wakulima wa mboga za majani aina ya mnafu, ambazo wamezipanda kwenye matuta makubwa, wanapita na kuzikagua ili kuweza kuona kama kuna wadudu wanaozishambulia na kuzipiga dawa.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akiendelea kuzitoa ardhini na kuzifunga kwenye miti ili kuepusha kuoza au kupata madhara yeyote na kutobolewa na wadudu kabla ya kukomaa na kuiva.

Wafanyakazi wa kiwanda kinachochakata bidhaa mbalimbali za kilimo, wamevalia mavazi yao ya rangi ya bluu na kofia kichwani; wakati wakiendelea kuziandaa nyanya kabla ya kwenda kuingizwa ndani.

Banda kubwa limejaa kuku wengi wa kisasa, ambao wote wana rangi nyeupe wakiendelea kulishwa na kupatiwa madini mbalimbali, ili waweze kukua na kufikia uzito ambao utaleta ushindani mkubwa hasa kwenye soko la kimataifa.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji amevijaza ndani ya ghala na sasa anachambua ili kuvipata vile ambavyo ni bora zaidi, na kusafirisha kupeleka kwenye masoko ya nje ya nchi.

Zao la biashara aina ya kabichi zimelimwa kwenye shamba kubwa na tayari zinakaribia kukomaa ili kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko hasa ya nje ya nchi, ambapo wakulima hujipatia faida maradufu.

Vifaranga wa kuku wa kisasa wamewekwa ndani ya banda, ambalo chini yamewekwa maranda ili kuhakikisha hawapati baridi kwenye miguu na kuhatarisha afya zao na mwishowe kufa.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimevunwa shambani na sasa zimeingizwa kiwandani, ili kuweza kuchakatwa na baadaye kusindikwa na kupatikana bidhaa mbalimbali, zitakazouzwa mpaka kwenye masoko ya kimataifa.

Shamba kubwa limepandwa zao la biashara aina ya kabichi, ambazo zimestawi vizuri na zinaendelea kuwekewa maji ya kutosha ili hatimae ziweze kukomaa na kupelekwa sokoni.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, akiendelea kuving’oa toka kwenye ardhi na kukata majani yake, kuvisafisha na kukusanya eneo moja, ili kuweza kujiandaa na safari ya kwenda kwenye masoko yaliyopo mijini ambapo anapata faida maradufu.

Ng'ombe wengi wamejaa ndani ya zizi ambao wamenona kwa kulishwa vizuri ili waweze kutoa maziwa ya kutosha, ambayo hupelekwa kiwandani na kuchakatwa na kupatikana bidhaa mbalimbali kama vile siagi ambayo ni nzuri kwa ajili ya watoto.

Wakulima ambao wametengeneza vichanja vingi, vya kuanikia mahindi baada ya kuyavuna shambani, ili hatimaye yakauke na kufikia ubora wa kutosha, kupeleka mashine kusaga na unga wake kuuziwa watu mtaani.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa katika matuta ili kuhakikisha zinapata nafasi ya kutosha na kuzaa, ili baadaye ziweze kuchumwa na kupelekwa sokoni.

Vifaranga wengi ambao wana rangi nyeusi na ya maziwa wamejaa kwenye banda ambalo wamewekewa taa maalumu, zinazowapatia joto huku wanakula vyakula vilivyojaa virutubisho na madini ili wakue kwa haraka na kupelkwa sokoni.

Wafanyakazi wa kiwandani wakiendelea na shughuli zao, huku wamevalia mavazi ya kijani, kofia nyeupe, bila kusahau barakoa zinazowasaidia kujikinga na harufu kali inayotokana na usindikaji wa bidhaa mbalimbali.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa na rangi ya njano na wanaume wawili wamepanda juu yake. Wanajiandaa kuweza kukata nyasi nyingi zilizojaa kwenye shamba, ili baadae iweze kulimwa na kupandwa mazao ya mbalimbali ya biashara.

Mkulima ambaye amejitoa kwa hali na mali katika kuwekeza kwenye zao la ndizi, na hatimaye zimezaa nyingi kubwa ambazo anasubiria zikomae na kuzivuna kupeleka sokoni, na kujipatia faida kubwa ya kujikimu yeye na familia yake.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea ndani ya matuta ikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa kabla ya kupaliliwa, kuwekewa mbolea itakayofanya istawi vizuri na hatimaye kumpatia mkulima faida.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, amevuna kwa wingi baada ya uwekezaji wa mali na fedha; na sasa amepeleka sokoni vitapata ushindani mkubwa na kumpatia faida.

Zao la biashara aina ya kabichi zimepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa na tayari zinakaribia kukomaa, ili hatimaye ziweze kuchumwa na kupelekwa sokoni kuuziwa wateja wa rejareja na hata wale wa jumla.

Mkulima ambaye ametumia mashine za kisasa, ambazo zinarahisisha shughuli zote za kilimo. Amepanda mimea na sasa yametanua vizuri akisubiria iweze kukomaa na kutoa matunda mengi.

Ng'ombe wengi wanaofugwa nyumbani wamejaa ndani ya zizi wenye rangi zao nzuri za mabakabaka meupe na meusi, wakikaribia wakati wa kutolewa kwenda buchani kuchinjwa na baadaye kuingizwa kwenye viwanda kuchakatwa na kupatikana bidhaa nyingine tofauti tofauti.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa zikiwa zimemea na kustawi vizuri, kutokana na mbolea iliyowekwa ya kisasa, inayopatikana maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji akivuna kwa wingi shambani baada ya kuwekeza muda wake, pamoja na fedha ambazo amenunua mbolea ya kisasa dukani iliyomwezesha kupata mavuno mengi.

Kuku wengi wa kienyeji wenye rangi nyekundu wakubwa wamejaa ndani ya banda kutokana na soko kufurika hivyo mfugaji anasubiria wakati sahihi wa kuwatoa ili aweze kujipatia faida.

Vifaranga wengi wa kuku wa kisasa wamejaa ndani ya banda kubwa, ambao wametoka kutotolewa punde kwa kutumia mashine za kisasa, wanaendelea kulishwa na kupewa vitamini na madawa ili kuhakikisha hawapati magonjwa ya kuambukiza.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwenye shamba lililojaa rutuba ya kutosha, ambapo imesababisha zimee na kustawi vizuri zikikaribia kukomaa ili mkulima aweze kuzichuma kwa matumizi yake binafsi na familia.

Mkulima ambaye amejaa maarifa ya jinsi kilimo cha kisasa kinavyofanya kazi, ametumia mabomba maalumu, ambayo yanamwagilia, na baadaye anajihakikishia kupata faida kubwa na mazao ya kutosha.

Mkulima ambaye anatamani kujipatia faida kubwa, kupitia mazao ya biashara. Ameamua kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba yanayowekwa kwenye ardhi, ili hatimaye ndoto zake ziweze kutimia.

Shamba kubwa ambalo limelimwa vizuri kwa kutumia mashine ya kisasa aina ya trekta, tayari mabomba yamelazwa yakimwaga maji katikati ya matuta ili kuhakikisha mbegu zilizopandwa zinaota vizuri.

Mwanaume ambaye ni mkulima, anayejishugulisha kwa kukutumia nyenzo na vifaa vya kienyeji, anaendelea kumwagilia miti mingi aliyoipanda ili badaye aweze kuuza miche kwa watu mbali mmbali hasa wanaotunza misitu.

Mkulima ambaye amefanya kazi hii kwa muda mrefu na kuwa mbobezi na mzoefu wa kutosha, sasa ameamua kutumia umwagiliaji wa kisasa wa mabomba ili kujihakikishia mazao mengi na hatimaye kupata faida nyingi.

Zao aina ya pilipili zimepandwa kwenye shamba, ambazo zipo katika hatua ya mwanzoni kabisa. Mkulima akianza kuwekeza nguvu na fedha katika kununua dawa za mbolea ili kuhakikisha zinakua vizuri bila kushambuliwa na wadudu

Shamba kubwa ambalo limejaa udongo wenye utajiri wa rutuba nyingi na ya kutosha, tayari mabomba ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji yamewekwa, ili kuweza kumwagilia mbegu zilizosiwa na kuota vizuri.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji umetumika kwenye shamba kubwa ambalo limepandwa mimea ya ngano, zinazohitaji kuwa na unyevunyevu mwanzo mpaka wakati wa mavuno ili kumhakikishia mkulima kupata faida kubwa na kuweza kujikimu kimaisha.

Shamba lililopandwa mboga za majani, mkulima anatumia umwagiliaji wa kisasa wa mabomba ya kusimamisha, ambapo yana mwaga maji kwa kuzunguka, ili kila mmea uweze kupata unyevuunyevu wakutosha na kuweza kustawi vizuri.

Shamba kubwa limepandwa mahindi ambayo kutokana na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu yameanza kukauka, na mkulima kwa haraka ameweka mabomba yatakayomsaidia kumwagilia na kupata mavuno anayotarajia.

Mkulima ambae anapenda kuwekeza kwenye kilimo chake na hatimae kupata faida kubwa, tayari amechimba mtaro na kuliweka bomba linalotumika kwenye kilimo cha umwagiliaji wa kisasa ili kujihakikishia kupata mavuno mengi na kuyapeleka kiwandani.

Shamba ambalo limelimwa na kupigwa matuta, mahindi yamepandwa na sasa mkulima anatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambayo mabomba yanamwaga maji ya kutosha, kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo na mazao kustawi kwa wingi.

Eneo ambalo ardhi yake ni tambarare imejaa mchanga mwingi wa pwani huku miti ikiwa imekaa mbalimbali, mifupi ambayo hairefuki na kuyafanya mazingira yawe na muonekano unaovutia.

Muonekano wa nyakati za jioni, wakati jua likiwa linazama upande wa mashariki, mwanga wake mzuri ukiwa unayafanya mazingira yavutie, yakiendana na kijani kibichi kwenye miti na majani.

Mlima mdogo wenye mfano wa kichuguu, umesimama katikati ya ardhi iliyo tambarare, na kando ipo njia ya kwa watembea kwa miguu, wakiendelea na safari zao ili kufika upande wa pili.

Ardhi ambayo ipo tambarare, yenye majani machache na miti, ambayo imekaa mbali sana kutokana na wanyama, wanaopita mara kwa mara na kukanyaga, hivyo kufanya yaendelee kukauka zaidi.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya milima yenye mteremko mkali kuelekea bondeni. Hivyo ni hatari kwa wale wote wanaopita bila tahadhari, hasa watoto ambao hawana uangalizi.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya ardhi ambayo ipo tambarare, iliyojaa ukame na kusababisha majani na miti kukauka, hivyo kufanya mazingira yasivutie wala kutamanisha kuishi.

Mfereji unaotiririsha maji taka yakiwa yametoka maeneo ya milimani kutokana na mafuriko ya mvua nyingi zilizonyesha, yanaelekea mabondeni ambapo wakulima wanayatumia kumwagilia mazao.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu, ambao una miti michache na majani ambayo ni marefu. Mbele imesimama milima iliyojaa uoto wa asili tofautitofauti, kufanya mazingira kuwa na mandhari nzuri inayovutia.

Eneo ambalo limejaa vilima vidogovidogo na juu yake kuna uoto wa asili tofautitofauti, ambavyo vyote ni vya kijani kibichi, vinavyofanya mazingira yawe na mandhari nzuri na inayovutia.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu ikiwa inaelekea kijiji cha jirani ambako kunapatikana bidhaa mbalimbali za chakula, ambavyo hulimwa na atimae kuuzwa kwenye masoko ya vijijini.

Ardhi ambayo iko tambarare na kando umesimama mlima ambapo imejaa miti midogo midogo ikiendelea kukua huko ikifyonza unyevunyevu wa maji ya mfereji uliopita katikati ili kuweza kustawi vizuri

Njia nyembamba ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu mkubwa, ambao usiku unakuwa na giza nene hivyo kuwa hatari kwa wale wote wanaotembea.

Chini ya mlima mrefu kuliko yote afrika unaoitwa kilimanjaro mandhari nzuri iliyojaa kijani kibichi inayotokana na mvua zinazoonyesha mara kwa mara, na kuwavutia watalii wote wanaotoka mataifa mbalimbali ili kuja kushangaa na kujionea maajabu ya Mungu.

Eneo la msitu ambalo limejaa uoto wa asili mwingi uliyostawi na kumea vizuri kama vile majani mengi, miti, maua ya kundeni vyote vimejaa kijani kibichi kinachofanya mazingira yawavutie watalii kutoka mataifa mbalimbali.

Ardhi ambayo imejaa uoto wa asili wa aina tofautitofauti, miti mingi majani na maua kufanya mazingira yawe na mandhari nzuri na inayo vutia kila mtalii anaekuja kutazama.

Msitu ambao umejaa uoto mwingi wa asili kama vile majani, ambayo watu wengi hutumia kutengeneza dawa mbalimbali za asili kwa ajili ya magonjwa yote ambayo hayatibiki hospitali.

Ardhi ambayo ipo tambarare iliyojaa uoto wa asili tofauti tofauti kama vile; majani na maua ya kondeni. Kwa mbali kuna milima inayofanya mazingira yawe na mandhari nzuri.

Mfereji mdogo wa maji umepita katikati ya ardhi ambayo ni tambarare, isiyokuwa na majani ila mchanga na yanaelekea eneo la bondeni ambapo wavuvi wa samaki kuyatumia kwenye shughuli zao

Mlima ambao hauna mteremko mkali umejaa uoto asili tofautitofauti kama vile majani mengi na maua, huku pia kukiwa na viumbe hai kama vile vyura, mijusi, panya na nyoka.

Mnyamapori aina ya tembo akitembea kwenye nyika kubwa ambayo majani yote yamekauka kutokana na mvua ambazo hazijanyesha muda mrefu, hivyo kumfanya azunguke huku na kule ili kujipatia malisho.

Ardhi ambayo ipo tambarare ambayo uoto wa asili umepotea na majani yanakaribia kukauka kabisa kutokana na upungufu wa mvua ambazo hazijanyesha mda mrefu, hivyo kufanya mazingira kutokua na muonekano mzuri wala hauvutii.

Eneo ambalo limejaa vilima vidogo vidogo huku vikiwa vimejaa uoto wa asili tofautitofauti kama vile majani mengi, maua ya kondeni, miti midogomidogo vyote vimejaa kijani kibichi na kuyafanya mazingira yanavutia.

Ardhi ambayo imejaa ukame wa kutosha ambao umesababisha uoto wa asili kwa asilimia kubwa kutoweka, ikibakia miti pekee ambayo haijastawi, na wala haina kijani kibichi kinachoweza kuvutia.

Ndani ya hifadhi ya taifa, wamesimama wanyama aina ya twiga, wakiwa kwenye muonekano mzuri, wameinua shingo zao refu na kutazama huku na kule ili kuona mnyama mkali anatokea wapi asiweze kuwazuru kwa haraka.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya mashamba ambayo yanaukame yanayosababisha majani na uoto mwingine kukauka, hivyo kupelekea mazingira kutokuwa na mvuto wowote.

Eneo ambalo limejaa ukame mwingi uliosababisha uoto mwingi wa asili kupotea na kubaki na mti mmoja, huku majani yakiwa yamekauka yote yaliyosababishwa na mvua ambazo hazijanyesha muda mrefu.

Dibwi kubwa la maji limetuama katikati ya bonde ambalo limezingirwa na miti majani na maua tofauti tofauti, vyote vya kijani vikifanya mazingira yaweze kuvutia kwa mandhari yake nzuri.

Ardhi ambayo ipo tambarare na yenye milima michache ikiwa imejaa utajiri mkubwa wa uoto wa asili kama vile maji mengi yanayotambaa, maua mazuri ya kondeni na miti ambayo vyote ni vya kijani na hufanya mazingira yawe na mandhari nzuri na ya kuvutia.

Ardhi ambayo ipo tambarare imejaa majani mengi na miti michache kutokana na huduma ya mkaa, ambayo imesabisha watu kuikata kwa wingi na kwenda kufanya biashara hiyo ili kujipatia nishati ya kupikia.

Mwanaume ambae ni mkulima na mfugaji yupo shamba kwake akiwa amemshika moja wa mbuzi, ili kumuwekea dawa maalumu kwenye kinywa chake inayomsaidia kumkinga na magonjwa mbalimbali hasa majeraha ya mvua na baridi kali.

Wanawake wawili majirani ambao ni wakulima na wafugaji, wamemshika mmoja wa mbuzi wa kimkagua kwa umakini ili kuona kama ana wadudu wa kwenye ngozi aina ya kupe wanaomfanya adhoofike.

Mabata ambao wanafugwa nyumbani wakiendelea kuogelea na kutembea huku na kule wakati wa mchana, kabla hawajafungiwa tena ndani ya banda na kuendelea kutaga mayai mengi na hatimaye mfugaji kujipatia vifaranga wengine.

Kijana ambaye anawatunza bata wa wazazi wake wenye rangi nyeupe na wengine nyeusi, wakati wa asubuhi alipomuulia kwenye banda ili waweze kupata hewa ya nje na majani yanayowasaidia virutubisho kuongezeka na kutaga mayai mengi.

Mtaalamau wa mifugo akiwapatia kuku kienyeji madini na virutubisho mbalimbali, zitakazowasaidia kutaga mayai mengi kwa wingi na hatimaye mfugaji aweze kupata vifaranga vingi.

Mfugaji wa bata wa kienyeji, amewafungulia na kuwaatoa nje ili waweze kula majani mbalimbali, yanayowapatia virutubisho, na hatimae kutaga mayai mengi kwa wingi.

Kuku wa kienyeji ambao wametolewa nje ya banda waweze kula majani mengi na wadudu tofauti tofauti, ili kupata virutubisho vinavyo wawezesha kutaga mayai mengi na kwa wingi na mfugaji kupata faida ya vifaranga vya kutosha.

Mwanaume anayefanya kazi ya ufugaji wa kuku na bata, amewafungulia ili watoke nje kupata hewa safi, na kula majani na wadudu tofautitofauti, ambao watawapatia virutubisho na kutaga mayai kwa wingi.

Wataalamu wawili wa ufugaji wamemtembelea mfugaji na kuingia kwenye banda lake lililojaa kuku wengi wa kienyeji, ili kuweza kujionea vile ambavyo wanastawi na kutaga mayai mengi kwa wingi.

Mwanaume ambaye anafuga bata nyumbani kwake wakiwa na rangi yao nzuri ya nyeupe anawapatia chakula ili kuhakikisha wanakua vizuri na kutaga mayai ya kutosha ambayo anawauziwa wateja warejareja kijijini kwake .

Kuku wazuri wa kienyeji, wanaofugwa nyumbani, wenye rangi nyekundu na nyeupe, wamefunguliwa toka kwenye banda, ili waweze kupata hewa nzuri ya nje, na kula wadudu wengi.

Mkulima ambaye anafanya kilimo cha kisasa amefunga mabomba kwenye shamba lake kubwa na kuendelea kumwagilia, ili mbegu ambazo amezipanda juu ya matuta zipate unyevunyevu wa kutosha na hatimaye ziweze kuota na kuwa bora zaidi.

Vifungashio ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki vina mbegu za mimea mbalimbali ndani yake kama vile nyanya, karoti, pilipili hoho, vitunguu maji kwa ajili ya wateja wote wa rejareja na wale wote wanaonunua kwa jumla.

Kwenye shamba kubwa ambalo udongo wake umejaa utajiri wenye rutuba nyingi tayari mimea imepandwa na mabomba ya umwagiliaji wa kisasa yamewekwa ili kuhakikisha mkulima anajipatia kipato kukibwa kutokana na biashara hii.

Zao la biashara aina ya maharage limepandwa kwenye matuta, kwenye udongo wenye rutuba ya kutosha. Majira ya baridi na wakati ambao, mabomba ya maji yamewekwa chini yakiendelea kumwagilia.

Vifungashio vilivyotengenezwa kwa plastiki vimewekwa mbegu za mimea mbalimbali kama vile nyanya, karoti, vitunguu maji na zinauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo kwa wale wote ambao wanazihitaji.

Katika duka na pembejeo za kilimo, mbegu za mboga za majani aina ya kabichi zina patikana kwa ajili ya wale wote wanaofanya ukulima wa biashara na hata bustani ndogondogo za nyumbani.

Mbegu za mimea mbalimbali zimewekwa kwenye magunia madogomadogo, huku juu yake kukiwa na mabango yanayoelezea aina yake na namna bora ya kwenda kuzisia, mbolea, umwagiliaji mpaka zitakapomea na kuwa miche iliyo bora.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki ndani yake ziko mbegu za mboga za majani aina ya chainizi, ambazo zinasifika kwa ubora na utajiri mwingi wa vitamini hasa kwa watoto wa kuanzia umri wa miezi sita.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo, vifungashio vyenye mbegu za maua mazuri ndani yake zinauzwa dukani kwa ajili ya wale wote wanaofanya biashara, au wanaopenda bustani za nyumbani na kufanya mazingira kuwa mazuri na yanayovutia.

Mbegu nyingi zimepandwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kilimo na sasa zimeota zikiwa katika hatua za mwanzoni kabisa. Huku zikiendelea kuwekewa mbolea na kumwagiliwa maji ili miche ipatikane yenye ubora mzuri.

Mimea ya pilipili kali imepandwa kwenye viriba vidogovidogo, mkulima anaendelea kupalilia na kuweka mbolea kwa wingi, ili hatimaye miche iweze kukomaa vizuri na kuing'oa kuhamishia kwenye shamba kubwa.

Mboga za majani, zimepandwa kwenye shamba, ambalo limejaa udongo wenye rutuba ya kutosha, huku mabomba ya mfumo wa kisasa wa kumwagilia yakiwa yamewekwa tayari, ili kuhakikisha zinamea na kustawi vizuri.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha zimewekwa kwenye kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, tayari kwa wateja wote wenye mashamba makubwa ya kilimo cha biashara na hata wajasiriamali wadogowadogo.

Wanaume ambao wanajishughulisha na upandaji wa miche wanaendelea kuipalilia, ili kuhakikisha haisongwisongwi na magugu na hatimaye kuwa bora kwa ajili ya wale wote wanaojishughulisha na misitu.

Nafaka mbalimbali zimewekwa kwenye viroba yakiwemo maharage ya njano na ya kijivu bila kusahau choroko, njugu mawe na zote zinauzwa kwa wateja wa rejareja wanaokwenda kutumia kwenye familia.

Nafaka mbalimbali za vyakula, zimewekwa kwenye vikapu, tayari kuwapimia wateja wote wa rejareja. Ambao wanakwenda kuzichambua vizuri na kujipatia mbegu ambazo watazipanda kwenye mashamba yao, hasa wale wakulima wote wa vijijini.

Kifungashio ambacho ndani yake zimewekwa mbegu za mboga za majani aina ya mchicha, ambazo zinapendwa na watu wote ambao wanazichanganya na kitoweo, kama vile; nyama ya ng'ombe au ya mbuzi ili kuweza kuitumia kwa chakula cha wali au ugali.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa ambazo kila mkulima anayefika anapimiwa kwa kutumia kikombe na sio mizani, na hatimaye kwenda kuzichambua kupata zile zilizo bora zaidi na kuzisia kwenye vitalu.

Mkulima wa bustani ndogondogo za nyumbani amepanda mimea kwa kutumia mfumo wa kisasa huku wanaendelea kumwagilia kuweka mbolea na hatimaye kupalilia ili baadae aweze kuvuna mazao mengi kwa ajili ya familia yeke.

Mbegu za mimea tofautitofauti zimewekwa kwenye vyombo ambavyo zinatumika kama sampuli kwa wale wote, wanaotaka kuzitazama kabla ya kwenda kununua ambazo zimewekwa kwenye vifungashio tayari.

Mbegu za mimea mbalimbali imepandwa kwenye shamba kubwa kwa kutumia mashine za kisasa, imemea vizuri na inaendelea kustawi ili hatimaye ifikie wakati ambapo miche ni bora zaidi kwa ajili ya kuuzia wateja wote asa wale wa misitu.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha bustani ndogondogo, amezitia mbegu kwenye vyombo ambavyo amevijaza udongo mpaka juu, sasa zimeanza kuchomoza na kuendelea kuota vizuri hatimae aweze kupata miche ya kutosha na kuhamishia kwenye shamba dogo.

Kifungashiyo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake zipo mbegu maalumu kwa ajili ya wakulima wote wa biashara ata wale wa bustani ndogo ndogo wanaweza kujinunulia na kwenda kuzipanda.

Mbegu mbalimbali za mimea zimewekwa ndani ya vifungashio zimewekwa baadhi kutumika kama sampuli kwa wale wote ambao wanakuja kununua ili kuzitazama na kuelewa zile ambazo zipo rani.

Mboga za majani aina ya maboga zimepandwa vizuri kwa mpangilio unaopendeza kwenye shamba kubwa zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, na majani yake mawili mkulima anaendelea kuweka mbolea na kumwagilia hatimaye ziweze kukomaa.

Mkulima ambaye ni wa vitalu amevipanda vya kutosha vyenye mimea tofauti tofauti akimwagilia na kuwekea mbolea ili hatimaye ipatikane miche mizuri na bora kwa ajili ya shambani.

Mbegu za nyanya zimesiwa kwenye viriba, na sasa zimemea na kuwa miche inayokaribia kung'olewa, na kuhamishiwa kwenye shamba kubwa, ambapo itawekewa mbolea ya samadi na kuzaa matunda mengi ambayo yatatumika kwa ajili ya chakula cha familia.

Madaktari wawili wa mifugo wamemsimamisha mbwa katikati yao, mmoja akimkagua na mwingne anaandika maelekezo yote ili baadae waweze kufahamu ni namna gani wanatatua changamoto alizonazo.

Banda la mbwa ambalo limetengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma, limeegeshwa kando ya nyumba huku ndani wakiwepo watatu wenye rangi inayofanana, wakiendelea kula chakula ambacho wameandaliwa na mfugaji wao ili wapate nguvu ya kuingia kazini kulinda nyakati za usiku.

Mbwa anayefugwa nyumbani akiwa ndani ya banda lake anaendelea kula chakula cha mchana, ili kujihakikishia ana nguvu za kutosha kuingia kwenye marindo nyakati za usiku.

Kundi la mbwa wanaofugwa nyumbani wenye rangi zao nzuri nyeusi na ya udongo, wamesimama wakiachana midomo yao wakati ambao wametoka kwenye malindo wamechoka wakiashiria wana njaa kali na wanahitaji chakula.

Banda limetengenezwa vizuri, kwa kutumia malighafi za mbao, ambalo kikawaida linatumika kufugia mbwa au paka wa nyumbani, lipo tayari kuuzwa kwa wale wote ambao wanalihitaji.

Mbwa anayefugwa nyumbani ambaye ana rangi ya udongo na nyeusi, amenenepa kwa malisho mazuri anayoyapata amepumzika kujiandaa kwa ajili ya malindo ya usiku akiwa na nguvu za kutosha.

Ndani ya chumba cha daktari wa mifugo ameletewa mbwa ambaye amedhoofika sana, ili kuweza kumkagua na hatimaye kulitambua tatizo lake na kumpatia dawa zitakazo mrudisha kwenye afya bora.

Mbwa mdogo ambae anafugwa nyumbani, ameletwa kwa daktari wa mifugo, ili aweze kumpima na kuchumnguza na kugundua kinachomfanya kudhohofika, na kuacha kukua kwa haraka.

Mbwa ambaye anafugwa nyumbani amejengewa kibanda kizuri kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao, anatoka wakati wa asubuhi taratibu ili kwenda kupata chakula ambacho kimeandaliwa na mfugaji wake.

Daktari anayejishughulisha na mifugo ameletewa mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe na nyeusi ambae amedhohofika kwa kukosa lishe bora, huku akimtazama na kumkagua ili aweze kugundua kama ana changamoto yeyote.

Katikati ya hifadhi ya taifa ambayo ardhi yake imejaa ukame uliotokana na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu, mnyama pori aina ya punda milia mwenye rangi yake nzuri ya nyeupe na nyeusi, anakatiza kuelekea eneo ambalo akijipatia malisho.

Wanyamapori watatu aina ya twiga wamesimama imara wakiwa na rangi zao za mabakamabaka, huku wakiendelea kutafuta malisho ndani ya hifadhi ambayo wanatunzwa, na kuwa kivutio kikubwa kwa watalii wanaotoka mataifa mbalimbali.

Wanyama pori aina ya nyumbu wakiwa katikati ya mto wenye maji ya kina kirefu, wakijaribu kuvuka na kwenda ng'ambo ya pili ili kujitafutia marisho ya majani mabichi.

Mnyamapori aina ya pundamilia, akitembea kwa kujidai maeneo ya hifadhi ya taifa, ambayo yamejaa mawe na udongo ambao umekosa mvua kwa muda mrefu, hivyo kufanya hata malisho yasipatikane kwa urahisi.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kijani wanaofanya kazi kwenye hifadhi ya taifa, wanaendelea kuwanyeshwa maziwa watoto wa tembo ili waweze kukuwa na kupata afya bora kwa ajili ya watalii.

Katikati ya mbuga za wanyama gari ya watalii imeegeshwa huku kando yake wakipita tembo wakubwa ambao wanaelekea kujitafutia malisho bila kuwadhuru watu wote ambao wanawatazama.

Ndege wa porini akiwa amesimama juu ya nyaya za umeme ambazo hazimletei madhara ya aina yoyote, huku mbawa zake amezishusha na kulaza manyoya yake kumpatia mwonekano mzuri.

Mnyama pori ambaye ana rangi za kuvutia huku muonekano wake wa kutisha unawavutia watalii kutoka mataifa mbalimbali. Wanaokuja kila wakati kumwagilia na kupiga picha, ambazo wanarudi nazo mwakwao.

Mnyamapori ambae yupo ndani ya hifadhi ya taifa, imezungushiwa uzio ili asiweze kutoka nje na kukimbia, wakati ambao watalii kutoka mataifa mbalimbali ,wamekuja kumtazama na kumpiga picha.